Roli hii, ni roli kubwa, ambayo inaweza, kubeba magari madogo, ili kusafirisha kwenye kituo kimoja, hadi kituo kingine, kupitia kwenye bara bara hile.